Nyani amekaa ardhini anaonekana kushika kitu mikononi mwake kinachoonekana kama karatasi au chakula na kuna majani mabichi karibu naye. Huenda ni chakula alichopewa au alichokuta.